Maafisa wawili wanaovalia barakoa, mmoja akiwa amevaa koti jeupe la maabara, wakionekana kuratibu usambazaji wa misaada. Mtu aliyevaa koti jeupe anaonekana akitoa maelezo au kujadiliana na mwingine huku kukiwa na rundo la masanduku yaliyojaa bidhaa.

Mtu akipuliza dawa kwenye shamba la mimea, ambayo inaonekana kuwa nyasi ya nepia pia inajulikana kama nyasi ya tembo. Mtu huyu amevaa mavazi ya kujikinga na anaonekana kutumia dawa ya kuua wadudu au mbolea ya maji kwenye mimea ambayo ni zao muhimu la lisho katika maeneo ya tropiki.

Watu wanne, wawili wakiwa wamevaa fulana za rangi ya kijani kibichi zinazofanana na zile za wafanyikazi wa afya au wakujitolea, na wawili wengine nyuma yao wakiwa wamesimama, katikati ya picha kuna chumbo kikubwa cha maji au kituo cha kunawa mikono chenye bomba kinachoelekea kutumika kwa ajili ya usafi au upatikanaji wa maji safi. Inaonekana kuwa shughuli inayohusiana na afya, usafi au mradi wa maji.

Mwanamke aliyevaa nguo nyepe na kilemba cha kijani, akionekana kuwa mtaalamu wa afya akimwangalia mtoto mdogo anayelia. Mtoto huyo amebebwa na mwanamke mwingine aliyevaa kilemba cha buluu na shati la buluu, mazingira yakionekana kuwa kituo cha afya au kliniki.

Mkulima akipuliza dawa shambani. Mkulima huyu amevaa kofia na amebeba kifaa cha kupulizia mgongoni. Dawa inatoka kwenye kifaa hicho na kuenda kwenye mimea iliyopandwa shambani. Shamba linaonekana kuwa na mimea michanga iliyopandwa kwa safu na kuna ukungu wa dawa hewani.

Watu kadhaa waliovaa barakoa wapo katika kituo cha chanjo. Muuguzi au mhudumu wa afya anatoa chanjo kwa mtu mmoja huku wengine wakisubiri zamu yao au wakiwa wamechanjwa tayari. Bango lenye ujumbe wa afya ya umma kuhusu chanjo linaonekana nyuma.

Choo cha umma kilichojengwa kwa mawe na kimepakwa rangi ya manjano na kijani, kiko katika eneo lenye nyasi na miti, na jengo refu linaonekana kwa mbali. Mtu mmoja anaonekana akitembea karibu na mlango wa choo hicho.

Watu wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kujikinga, ndani ya hema . Wakishughulikia mwili uliolala kwenye machela, mmoja wao anaonekana akinyunyiza dawa, ikionyesha shughuli ya kudhibiti au kusafisha, pengine kuhusiana na ugonjwa kama vile ebola.

Daktari wa meno na msaidizi wake wanaonekana wakifanya kazi kwa kushirikiana wote wamevalia sare za kliniki, barakoa na glavu wakionyesha kuzingatia usafi na usalama. Daktari wa meno amevalia miwani ya kinga huku mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno akipokea matibabu.

Watoto wadogo watatu wakiwa wanatabasamu na kuonekana wenye furaha. Kila mtoto anaonyesha mikono yake iliyojaa kitu kinachoonekana kama udongo au matope ikionyesha labda walikuwa wakicheza au wakijishughulisha na shughuli inayohusiana na ardhi.

Mtu aliyevaa vifaa kamili vya kujikinga ikiwemo gauni la kinga, barakoa, kofia ya upasuaji na glovu. Mtu huyo anaonekana amesimama ndani ya jengo karibu na ngazi ya meza yenye chupa za maji na vifaa vingine vinavyoashiria mazingira ya hospitali au kituo cha afya.

Mtu akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa vesti ya usalama. Mtu anayepokea chanjo ameketi kwenye kiti na amevaa barakoa. Nyuma yao kuna foleni ndefu ya watu wengine, ikionyesha kuwa chanjo inatolewa kwa umma, labda kwa sehemu ya kampeni kubwa ya chanjo.

Mtaalam wa macho, anayeonekana kuwa daktari au msaidizi wa matibabu, akimchunguza mgonjwa kwa kutumia kifaa cha uchunguzi wa macho, kinachofanana na darubini ya macho. Mwanamke aliyevaa miwani na kanzu nyeupe ya maabara, akiwa amevaa glovu, anaonekana akitumia kifaa hicho kuchunguza macho ya mgonjwa. Anaonekana makini na taaluma yake.

Mwanamke aliyevalia kofia ya buluu na shati la jeans anaonekana akimchanja mtoto mdogo ambaye ameshikiliwa na msichana mwingine. Watu wawili nyuma wamevalia fulana za njano zenye nembo zinazofanana na zile zinazotumiwa katika kampeni za afya au mashirika kama vile Lions Club International ambayo yanahusika katika kampeni za chanjo kama vile za surua.

Wauguzi wawili katika wodi ya watoto wachanga au wodi ya uzazi hospitalini wakishughulikia watoto wachanga waliolala kwenye vitanda maalum na vizimba vya kuwalea. Mazingira yanaonekana kuwa Safi na yamejaa vifaa vya kimatibabu.

Mwanafunzi wa kike mwenye nywele zilizokusanywa juu, amevaa miwani na koti la maabara akizingatia kazi yake. Anaonekana akishika kifaa chenye ncha ndefu nje ya mwale wa moto, unaotoka kwenye kichoma gasi bunsen burner huku akitazama kifaa kingine cha maabara, kinachofanana na hadubini au kifaa cha kuchunguza meno.

Kundi la watu, wanaume na wanawake wamesimama nyuma ya meza iliyojaa bidhaa mbalimbali, ikiwemo pedi za hedhi na sabuni. Baadhi ya watu wameshikilia mabango yenye ujumbe kama vile stop period shame .

Mwanamke aliyevalia sare za hospitali, ana miwani na nywele zake zimesokotwa, akimwangalia mtoto kwa makini na kumshika kwa upole ndani ya incubator . Mtoto mdogo amelala ndani ya incubator akiwa amefunikwa na blanketi na kuvalia nepi akionekana kupumzika.

Kundi la watu limekaa kwenye duara nje kwenye eneo la udongo wakijihusisha na kinachoonekana kuwa mkutano wa mjadala wa jamii. Mtu mmoja amesimama katikati ya duara akionekana kuongoza au kuwasilisha. Nyuma kuna majengo yanayoashiria kuwa eneo hilo linaweza kuwa karibu na kituo cha afya au jengo la umma.

Kliniki ya meno ambapo daktari wa meno akiwa amevaa barakoa na glove anamtibu mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Kwenye kona ya juu kushoto skrini ya kompyuta inaonekana ikiwa na maandishi BOMW Dent 04.

Mtaalam, labda daktari wa mifugo au mtafiti, amevaa vazi la kinga la manjano na barakoa ya gesi, akichukua sampuli kutoka puani mwa ng'ombe kwa kutumia uhususi. Mtu mwingine anaonekana akishikilia kamba akisaidia katika mchakato huu. Hii inaashiria shughuli ya uchukuzi au utafiti wa afya ya wanyama.

Mfanyikazi anayeonekana kuwa mwanaume amevaa koti la maabara, kofia ngumu na barakoa akikagua mitungi ya oksijeni kwenye kiwanda. Anaonekana akitumia chupa ya kunyunyizia , kukagua au matatizo mengine kwenye mitungi ya oksijeni .

Muuguzi akihudumia mtoto mchanga, huku mama mtoto akiwa karibu nae. Wote wawili, muguzi na mama wamevaa barakoa ikionyesha uwezekano wa kuwa katika mazingara ya hospitali au kliniki ambapo tahadhari ya afya zinazingatiwa, labda wakati wa chanjo au uchunguzi wa afya ya mtoto.

Mtaalam wa afya, mwanamke aliyevaa koti jeupe la daktari na glavu akijishughulisha na kumhudumia mtoto mchanga. Mama ameketi akimshika mtoto wake mchanga ambaye yuko tayari kupokea huduma ya afya. Tukio linaonekana kutokea katika kituo cha afya au kambi ya matibabu kwani kuna watu wengine nyuma baadhi yao wakiwa wamebeba watoto wadogo wakisubiri huduma.

Mtaalam wa afya anaonekana kuwa muuguzi au daktari amevaa kofia ya upasuaji ya bluu, miwani na kinyago cha upasuaji kinachoning'inia chini ya kidevu chake. Amevalia vazi la kijani kibichi la hospitali na bangili ya rangi tofauti mkononi mwake. Anamtazama kwa upendo na kutabasamu mtoto mchanga aliyefungwa kwenye blanketi la bluu na pinki ambaye anaonekana kuwa amelala au anachunguzwa.

Mwanaume amevaa barakoa ya buluu na shati lenye muundo, na mkono wake wa kushoto umefunuliwa kwa ajili ya chanjo. Mtaalam wa afya ambaye pia amevaa barakoa anaonekana akimpatia chanjo mwanaume huyo na anaonekana akifuta eneo la sindano kwa pamba.

Tukio linalohusiana na usafi wa choo au kampeni ya usafi, mwanamme mmoja anayeonekana kuwa afisa au kiongozi, anatumia bidhaa ya kusafisha choo kama vile Harpic, kwenye mfumo wa chua mfano huku wengine wakimtazama.

Mwanamke anaonekana akipokea chanjo begani kutoka kwa mtaalam wa afya. Kuna wataalam wawili wa afya waliovalia sare za kimatibabu, mmoja akitoa chanjo na mwingine akisimama karibu. Wote wakiwa wamevalia barakoa. Tukio linaonekana kufanyika nje ya chini ya hema na kuna sanduku la kuhifadhi chanjo.

Mwanaume amesimama mbele ya darasa akionekana kufundisha au kutoa mada. Wanafunzi wamekaa kwenye madawati wakionekana kushiriki katika somo au mafunzo. Darasa lina madirisha makubwa na bango lenye nembo ya Lions Club linaonekana ukutani, likionyesha uwezekano wa shughuli za kijamii au elimu.

Daktari akichunguza sikio la mgonjwa wa kike labda katika kliniki ya nje au kambi ya matibabu. Daktari anaonekana akitumia autoscope kuchunguza ndani ya sikio la mgonjwa. Mandhari ya nyuma inaonyesha watu wengi, ikionyesha kuwa hii inaweza kuwa sehemu ya huduma ya afya zinazotolewa.

Bango kubwa lililonyooshwa kati ya miti miwili likitangaza dawa za jadi na tiba za kienyeji, hasaa zinazohusiana na maswala ya mapenzi na nguvu za kiume. Bango hilo lina maandishi mekundu kwa lugha ya kiswahili yakisema dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kufungua mke au mume dhidi ya hawala.

Makazi ya kitamaduni labda kibanda cha nyasi au udongo katika mazingira kame au jangwa. Kibanda hicho kimeezekwa kwa nyasi au majani na kina mlango uliofunikwa kwa kitambaa. Karibu na kibanda kina mmea uliokakuka na kichaka. Kwa umbali kun mti mmoja wenye majani na anga la bluu yenye mawingu meupe.

Mtu mmoja amevaa shati jekundu na suruali nyeupe, anaonekana akifanya usafi wa eneo karibu na ukuta , akitumia ndoo nyekundu na kifaa cha kusafisha labda ufagio au mopu . Ukuta una rangi ya manjano na una michoro ya ujumbe wa elimu kuhusu usafi.

Mtu anafanya kazi ya kudhibiti wadudu. Mtu huyo amevaa vazi maalum la kujikinga, likiwemo suti nyeupe, barakoa ya gesi, na glovu za kijani kibichi. Anaonekana akitumia kifaa cha kunyunyiza dawa pengine jikoni au sehemu yenye matofali ili kuondoa wadudu.

Watu wazima wawili mwanamke na mwanaume wakiangalia mtoto mdogo aliyelala kitandani hospitalini . Mwanamke amevaa sweta nyeupe yenye maua na mwanaume amaevaa shati la kaki na suruali. Nyuma yao, mwanamke mwengine amesimama karibu na kitanda kingine. Chumba kinachoonekana kuwa wodi ya hospitali au kliniki.

Kundi kubwa la nzige wa jangwani wakiruka angani na kutua kwenye mimea, huku mtu mmoja akionekana akitumia fimbo, kujaribu kuwafukuza au kuwadhibiti. Nzige hawa wanaonekana wakiwa wengi, wakifunika sehemu kubwa ya anga na mimea. Jambo linaloashiria uvamizi mkubwa wa wadudu hawa waharibifu. Mandhari yanaonyesha eneo lenye mimea na anga la wazi lenye mawingu machache.

Watu watatu, wanaonekana kuwa wanawake wakiwa wameketi nje. Wamevaa nguo zenye michoro inayofanana na ngozi ya chui au chui milia. Mmoja wao amevaa kitambaa kichwani. Wameketi chini na kuna mmea mdogo nyuma yao. Chini karibu na mmoja wao, kuna kitu kinachoonekana kama kikapu au sinia, iliyotengenezwa kwa nyasi zilizofumwa.

Watu kadhaa wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji, buluu na zambarau na kofia za upasuaji pamoja na barakoa, kuashiria mazingira safi na usalama wa matibabu. Mazingira yanaonekana kuwa chumba cha upasuaji, kukiwa na vifaa vya kimatibabu na taa zinazotumika wakati wa upasuaji.

Mwanamke ameketi kwenye kiti, akimshikilia mtoto mchanga aliyevaa nguo ya njano. Mtaalam wa afya aliyevaa scrabs za buluu na barakoa, anainama kumhudumia mtoto. Mandhari inaonekana kuwa kituo cha afya au hospitalini.

Afisa wa afya anayeweza kuwa kutoka shirika la afya duniani WHO au wizara ya afya akimpa mtoto mchanga chanjo ya matone, uwezekano mkubwa wa chanjo ya polio. Chanjo hiyo inatolewa mdomoni huku mama au mlezi wa mtoto akimshikilia mtoto. Mandhari inaonekana kuwa katika eneo la umma au kituo cha afya kukiwa na watu wengi nyuma na ishara, kampeni ya chanjo ya umma.

Mhuduma wa afya anatowa chanjo kwa mtoto mdogo aliyeshikiliwa na mzazi au mlezi. Bango lenye maandishi Measles Rubella Campaign linaonekana nyuma likionyesha lengo la zoezi hilo. Watu wazima, wakiwemo viongozi au maafisa wa afya, wanashuhudia au wanashiriki katika hafla hiyo.

Mwanamke anayeonekana kuwa mama akiwa ameshika mtoto mchanga hospitalini, pengine kwenye wodi ya uzazi. Mama ana nywele nyekundu zilizosokotwa na amevaa gauni la hospitali, huku mtoto mchanga akiwa amefungwa blanketi na amevaa kofia. Mandhari inaonyesha kitanda cha hospitali na vifaa vingine vya hospitali.

Mtu akiwa amevaa vifaa vya kujikinga, ikiwemo barakoa na nguo nyeupe, akitumia kifaa cha kunyunyuzia dawa, pengine kwa ajili ya usafi au kuthibiti wadudu katika eneo linaloonekana kuwa soko au ghala. Huku kukiwa na rundo la bidhaa zilizofunikwa na matambara au turubai likiwemo turubai ya blue .

Mtu akifanyiwa matibabu ya meno, ambapo mtaalamu wa meno anatumia kifaa kinachotoa mwanga wa buluu ndani ya mdomo wa mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno, akiwa amefunikwa kwa kitambaa cha buluu, huku mtaalamu akiwa amevaa glovu na nguo za matibabu.

Watu wawili wamevaa suti maalum za kujikinga, barakoa za kinga na glavu, jambo linalowashiria kuwa wanashughulika na kemikali au vitu vinavyohitaji ulinzi wa kibinafsi. Mmoja wao amebeba chombo za kunyunyuzia mgongoni na anatumia vitu ndefu kunyunyuzia dawa sakafuni au kwenye nyuso zingine, huku mwingine akionekana akifanya usafi au mandalizi mengine nyuma yao.

Mwanamke aliyevaa barakoa na miwani, ambaye anaonekana kuwa mfanyakazi wa afya au mtafiti, akizungumza na mwanamke mwingine aliyebeba mtoto mdogo, wako wamekaa kwenye meza ndogo ndani ya hema au eneo la muda, na kuna chupa ya kusafisha mikono na karatasi mezani. Mazingira yanaonekana kama kambi ya matibabu au kituo cha afya cha muda.

Mwanamke akizungumza kupitia kipaza sauti, katika eneo lililoonekana kuwa makazi duni au mtaa wa mabanda, huku mwanamke mwingine akisimama karibu naye. Majengo yaliyotengenezwa kwa mabati na kuta zilizochakaa yanaonekana nyuma yao.

Mazingira ya kliniki ya meno ambapo daktari wa meno anayechambuliwa na jina Sara kwenye koti lake jeupe na msaidizi wake wanamhudumia mgonjwa. Daktari na msaidizi wake wote wamevaa barakoa na miwani ya kujikinga na wanafanya kazi karibu na kiti cha meno na vifaa vya kisasa vya meno ikiwemo skrini ya kompyuta.

Wazazi wawili mwanamke na mwanaume wakiwa wameshika mtoto wao mchanga hospitalini, mtoto amevikwa nguo nyekundu ya Krismasi na kofia ya Santa ikiashiria kuwa alizaliwa karibu na likizo mwanamke amevalia pajama ya rangi ya waridi na kofia ya buluu huku mwanaume amevaa shati la giza.

Watu watatu wakiosha mikono kwenye kituo cha kunawa mikono cha umma, kinachoonekana kuwa shuleni au katika eneo la kambi. Watu hao wamevaa barakoa na fulana za njano ,wakitumia sabuni na maji, yanayotokea kwenye mabomba yaliyotengenezwa ,kwenye sehemu ya zege.

Watu watatu wanaonekana kama wafanyikazi wa afya, wakishikilia vifurushi vya rangi ya chungwa vilivyoandikwa zipline . Hii inapendekeza kuwa wanahusika katika usambazaji wa bidhaa, uwezekano mkubwa wa vifaa vya matibabu au huduma za afya.

Muuguzi akimchunguza mtoto mchanga aliyelazwa ndani ya mashine ya kuwekea watoto wachanga incubator . Katika kitengo cha watoto wachanga hospitalini. Muuguzi ambaye anaonekana kuwa mwanamke, amevaa sare ya buluu na anatumia stethoscope kumsikiliza mtoto. Mtoto mchanga amelala ndani ya incubator , ambayo inaonekana kuwa na vifaa mbali mbali vya matibabu, vinavyohitajika kwa ajili ya kumtazama mtoto huyo.

Maboga kadhaa yaliyokaushwa yaliyopambwa na kamba na mashanga yakiwa yametandikwa chini, baadhi yanaonekana kuwa na vifuniko au kofia na moja limeanguka likiwa na chupa ya plastiki ya rangi ya chungwa karibu nalo.

Kuna kifurushi cha chanjo ya Measles, mumps and rubella virus vaccine live MMR-2 . Kifurushi kinaonyesha kuwa kina vijiko vya dozi moja ya 0.5 ml , kuna vijiko kadhaa vilivyo na lebo zinazosomeka Measles, mumps, rubella . Mkononi unaonekana ukishika sindano iliyo na kioevu cha manjano, labda ikiandaa chanjo kwa ajili ya kudungwa.

Kituo cha maji katika eneo kame, wanawake na watoto wanaonekana wakikusanya maji kwa kutumia viombo mbalimbali kama vile ndoo na mitungi ya manjano, kituo hicho kinaonekana kuwa na mabango au alama zenye habari, labda kuhusu shirika linalofadhili mradi wa maji au maelekezo ya matumizi.

Mwanamke akipokea matibabu ya meno kwenye kliniki ya meno. Wataalam wawili wa meno, wakiwa wamevalia glovu na barakoa, wanamhudumia mgonjwa. Mmoja anaonekana kuwa daktari wa meno, akitumia vifaa vya meno kinywani mwa mgonjwa na mwingine anaonekana kuwa msaidizi.

Mkulima akipuliza dawa kwenye shamba la mpunga lililofurika maji. Mkulima huyu amevaa kofia na amebeba kifaa cha kupulizia mgongoni, huku akitumia mrija mrefu kufikisha dawa kwenye mimea. Mazingira yanaonekana kuwa mashambani na kuna mlima au vilima kwa umbali.

Mtu akisimama kati kati ya kundi kubwa la nzige wanaoruka, labda akijaribu kuwafukuza au akishuhudia uharibifu wao. Nyuma ya mtu huyo, kuna mimea mingi ya kijani kibichi ambayo inaweza kuwa mazao au mmea asili inayoshambuliwa na nzige.

Mhudumu wa afya wa kike aliyevalia sare ya kijani kibichi na miwani akimchunguza mgonjwa aliyelala kwenye kitanda cha hospitali na kumfunika kwa shuka nyeupe. Kando ya kitanda, kuna mashine ya kufuatilia ishara muhimu na meza.

Wafanyikazi wa afya ya jamii, wanaonekana wakiwa wamevaa sare zinazofanana na koti nyeupe, huku mmoja akionyesha jinsi ya kunawa mikono vizuri na mwingine akionekana akisikiliza au kutoa maelekezo. Kuna mapipa ya blue yenye mabomba ya kunawia mikono, yanayoashiria vituo vya usafi.

Mtu aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga, yenye rangi nyeupe, mtu huyo amevaa kofia iliyoungana na suti, barakoa ya kupumua na miwani ya kujikinga pia amevaa glovu za buluu na njano mikononi mwake, anaonekana akisafisha au kuifuta sehemu ya uso wa meza.

Watoto watatu wakiwa wamevalia sare za shule, wakichota maji kutoka kwenye tanki kubwa la bluu. Tanki hilo lina ujumbe unaosema we drink clean water donated by HopeCo, tunakunywa maji safi yanayotolewa na HopeCo, mwanamke mmoja anasimama nyuma ya watoto hao karibu na jengo linaloonekana kuwa shule.

Wanaume wawili waliovaa sare za kitiba, barakoa na glavu wakifanya kazi kwenye kinywa cha mgonjwa. Mmoja anaonekana kuwa daktari wa meno akitumia vyombo vya meno huku mwingine akimsaidia. Mwanamke amelala kwenye kiti cha meno na mto wa buluu umewekwa kifuani mwake kwa usafi na ulinzi.

Chungu chenye udongo chenye moshi ukitoka ndani yake, chungu hicho kina rangi mbili; kahawia kwa juu na nyeusi kwa chini zikichanganyishwa na mistari iliyochorwa, na nyuma ya chungu kuna vitu vingine vinavyofanana na mabogo yaliyokaushwa au vyombo vya jadi, pia kuna kitu kinachoonekana kama kofia iliyopambwa na shanga.

Mtu akipatiwa chanjo na mhudumu wa afya. Wote wawili wamevaa barakoa na mhudumu amevaa glovu na nguo maalum za kujikinga. Watu wengine pia wanaonekana wamekaa nyuma, labda wakisubiri chanjo au baada ya kupatiwa chanjo.

Mgonjwa amelala kwenye kitanda cha hospitali, huku akiwa ameunganishwa na vifaa vya matibabu, ikiwezekana mashine ya kupumua. Wataalam wawili wa afya, mmoja akiwa amevaa mavazi ya upasuaji na mwingine akiwa amevaa mavazi ya hospitali na barakoa, wanamhudumia mgonjwa huyu.

Mikono ya watu watatu , mtoto pamoja na muuguzi akiwa anasaidiwa na mzazi ambaye amemleta kupatiwa chanjo huku muuguzu akishika na kifaa amabacho kinathibitisha ama kuweka alama wakuonyesha mtoto amepokea chanjo.

Boti zikiwa zimejaa watu zikisafiri kwenye mto wenye matope labda kutokana na mafuriko. Kando ya mto kuna makazi yaliyojengwa kwa vibanda yakionyesha maisha ya vijiji au eneo lililoathiriwa na mafuriko. Watu wengi wamevalia nguo nyekundu na nyeupe wakionyesha uwezekano wa shughuli za kutoa misaada au usafiri wa kawaida katika eneo hilo.

Mwanamke akipokea huduma ya afya labda uchunguzi wa ujauzito, kutoka kwa mwanamke mwingine, anayeonekana kuwa mhudumu wa afya au mkunga wa jadi. Mwanamke anayechunguzwa amelala chini huku mhudumu akimshika tumbo. Watu wengine kadhaa wamekaa au wamesimama wakifuatilia tukio hilo.

Wataalam wawili wa meno wakimhudumia mgonjwa katika kliniki ya meno. Mmoja wa wataalam anaonekana akifanya kazi mdomoni mwa mgonjwa, huku mwingine akisaidia, wote wakiwa wamevaa barakoa na glovu kwa usalama. Kifaa cha meno na vyombo vimepangwa kwa meza iliyokaribu, kuashiria mazingira ya kitaalam yenye vifaa vya kutosha.

Lori ya Exhauster ambalo hutumika kwa huduma za usafi wa mazingira hasa kuondoa maji taka kutoka kwa vyoo vya shimo. Lori hili lina tanki kubwa jekundu lenye neno Exhauster lililoandikwa ubavuni. Watu wawili wanaonekana wamesimama karibu na lori hilo wakionyesha uwezekano wa kufanya kazi.

Mwanamume aliyevaa kofia ya buluu ya usafi, barakoa na koti jeupe la mahabara akipanga chupa za dawa kwenye masanduku. Chupa hizo zina label yenye maandishi henoch bakiter five mixture na kuna rundo la chupa na masanduku yaliyopangwa mezani.

Mtaalam wa tiba za viungo, mwanamke aliyevaa sare ya blue ,amesimama nyuma ya mgonjwa nakumusaidia kuinua kifaa mazoezi. Anaonekana kutoa mwongozo na usaidizi wakati wa mazoezi hilo. Mwanamke mmwingine pia amevaa sare ya blue ,ameketi na unaokekana akifanya mazoezi ya mikono, akishika kifaa cheupe chenye umbo la upinde.

Mwanamke aliyevaa hajibu nyeusi akisimama katika eneo kame lililokauka na lisilokuwa na mimea mingi. Karibu naye kuna mifupa ya wanyama waliyokufa ikionyesha athari mbaya za ukame ama uhaba wa chakula unayoikumba eneo hilo.

Wodi kubwa ya hospitali ya mda au dharura pengine lililowekwa ndani ya hema au jengo lililobadilishwa. Ndani yake kuna safu vingi vya vitanda vya hospitali vilivyoandaliwa. Vimetandikwa shuka nyeupe na viti vichache kati ya vitanda.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Daktari aliyevalia koti jeupe, miwani na barakoa, anatumia vifaa vya meno kumchunguza au kumtibu mgonjwa ambaye amekaa kwenye kiti cha meno huku mdomo wake ukiwa wazi.

Daktari wawili wa meno wakimhudumia mgonjwa kwenye kiti cha meno. Mmoja wa madaktari ameegemea karibu na mgonjwa, akimfanyia uchunguzi au matibabu ya meno, huku mwingine akisimama karibu, labda akimsaidia au akifuatilia utaratibu. Wote wamevaa mavazi ya kitaalum na barakoa.

Kituo cha maji kinachoitwa Boya Water Project. Watu wawili wanaonekana wakichota maji, mmoja akijaza vyombo vya manjano na mwingine amebeba chombo kingine cha manjano. Kituo hicho kinaonekana kuwa mahali pa umma pa kuteka maji.

Mwanaume akiwa karibu na kitalu cha watoto wachanga ndani ya hospitali, anaonekana akishughulikia au kumtunza mtoto aliye ndani ya kitalu hicho, ambacho hutumiwa kutoa mazingira yanayodhibitiwa kwa watoto wachanga, hasa wale waliozaliwa kabla ya wakati au wenye matatizo ya kiafya.

Mtoto mdogo akitazama mbele na ndani ya kile kinachoonekana kuwa hosipitali ua kliniki, na nyuma yake, mtu aliyevaa koti jeupe labda daktari au nesi anaonekana akitembea. Mazingira yanafanana na wodi ya hosipitali yenye vifaa vya matibabu na kabati.

Mwanaume akiwa kwenye kifaa cha mazoezi ambacho kinaonekana kutumika kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mikono au ukarabati wa viungo. Mwanaume mwingine anaonekana amesimama nyuma yake, labda akimsaidia au akimsisitiza. Mazingira yanaashiria wako katika kituo cha mazoezi au hospitali.

Mgonjwa amelala chali kwenye kitanda cha uchunguzi au matibabu na mtaalam wa afya anayeonekana kuwa mtaalam wa tiba ya viungo akimsaidia kufanya mazoezi ya mguu wake. Mgonjwa amevaa sweta ya mraba au suruali nyeusi na ana mask usoni.

Mikono miwili yenye rangi ya hudhurungi, inaonekana ikioshwa kwa sabuni na maji na pofu nyingi zimetengenezwa. Inaashiria umuhimu wa kunawa mikono kwa usafi na afya.

Wataalamu wawili wa afya, wamevaa sare nyeupe na kinga mikononi, wanaonekana wakihudumia mgonjwa mmoja anafanya uchunguzi au matibabu ya sikio la mgonjwa, huku mwingine akisimama na kutoa msaada. mwanamke ameketi akipokea huduma ya matibabu ya masikio. picha inaonekana kuwa hospitalini au kliniki.

Daktari anaonekana amevaa taa ya kichwa na anatumia kifaa kinachofanana na umma wa kurekebishia sauti, ambacho hutumika kuchunguza usikivu. Mwanamke ameketi mbele ya daktari na anaonekana akipokea uchunguzi au matibabu ya masikio, huku watu wengine wakionekana nyuma yao.

Muuguzi au mtaalum wa afya akimpatia mtoto mchanga matone, labda ya dawa au chanjo, wakati mama yake akimshika mtoto huyo kwa uangalifu. Muuguzi amevaa sare nyeupe ya mistari nyekundu na blue na miwani, akionyesha utaalum wake. Mama amevaa kofia nyekundu na hood ya rangi ya waridi, akionyesha wasiwasi na upendo wa mtoto wake.

Mwanamke kijana akitabasamu na kushikilia bidhaa inayofanana na pedi ya usafi inayoweza kutumika tena au kitambaa cha usafi. Nyuma yake wanawake wengine wawili wanaonekana wakiwa wamekaa au wamesimama, ingawa hawako wazi kama mwanamke aliye mbele. Mwanamke aliye mbele amevaa hijabu nyekundu na nguo ya kijani kibichi na kijivu.

Chupa ndogo ya kiowevu na vifungashio vya sanduku ambavyo vinaonekana kuwa na muudui sawa. Vifungashio hivyo vina rangi ya zambarau na nyeusi. Nyuma ya bidhaa hizo kuna rafu zilizojaa bidhaa zingine mbalimbali.

Daktari wa meno akiwa kazini katika kliniki ya meno. Daktari aliyevaa koti jeupe na barakoa ,anaonekana akimchunguza mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti cha meno. Msaidizi wa daktari pia amevaa barakoa na mavazi ya kinga. Amesimama karibu na anashikilia kifaa kinachotumika wakati wa uchungizi wa meno.

Jengo la hospitali ambapo wagonjwa kadhaa wamelazwa kitandani. Baadhi wakiwa na drip za mishipa ya damu, na wafanyikazi wa hospitali au wageni wakiwa karibu. Mgonjwa mmoja anaonekana wazi kitandani akiwa amefunikwa na shuka jeupe na blanketi la kijani kibichi.

Mazingira ya kliniki ya meno, mtaalamu wa meno ambaye anaonekana kuwa daktari au msaidizi wa meno. Amevaa sare ya bluu, kofia ya bluu, na barakoa ya bluu. Amesimama karibu na mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha meno. Mgonjwa amevaa miwani ya kinga ya rangi ya machungwa na ana kifuniko cha kijani kibichi kifuani mwake. Vifaa vya meno vinaonekana upande wa kushoto wa picha.

Mwananke amevaa barakoa ya rangi ya buluu na glovu nyeupe akishikilia sanduku na mfuko wa plastiki wenye mabarakoa nyingine, akisimama mbele ya jengo lenye matangazo. watu wengine pia wanaonekana nyuma yake.

Eneo la matibabu au kituo cha afya, ambapo mtu anapimwa afya yake, kuna watu watatu. Daktari au mtalam wa afya, amevaa koti Jeupe na barakoa, akionekana akielekeza kitu kwenye kifaa kilicho mezani, huku mwingine akionekana akimsaidia au kufuatilia. Mwanaume mmoja ameketi mezani na mkono wake umefungwa kwa kifaa cha kupimia shinikizo la damu akitabasamu.

Mwanamke anayeonekana kuwa mama, akimshika mtoto mchanga kwa upole katika wodi ya hospitali au kliniki. Mama huyo amevaa nguo ya hospitali ya rangi ya pinki na kofia ya rangi ya bluu yenye michoro kichwani. Mtoto mchanga amefunikwa kwa blanketi nyeupe yenye michoro.

Chupa ndogo iliyo na kiowevu chenye rangi ya kahawia nyekundu iliyoandikwa measles, rubella, mumps . Hii inawakilisha chanjo ya MMR. Sindano iliyojazwa kiasi iliyo karibu na chupa ya chanjo ikionyesha matumizi ya chanjo hiyo kwenye njia ya sindano.

Mfanyikazi wa afya, anayeonekana kuwa mwanamke, amevaa kiny'ago cha uso na aproni nyeupe juu ya shati lenye miraba. Anaonekana akishikilia na kuandaa sindano, labda kwa chanjo. Tukio hiyo linafanyika kwenye hema kubwa, likionyesha mpango wa chanjo ya watu wengi au kampeni ya afya ya uma.

Mwanaume aliyevaa barakoa na mavazi ya kitamaduni, ikiwemo shuka nyekundu na shanga, akipokea chanjo begani kutoka kwenye mhudumu wa afya aliyevaa barakoa na fulana ya UNICEF.

Daktari wa macho, akimchunguza mgonjwa kwa kutumia kifaa kinachotumika kuchunguza macho kwa undani, kinachojulikana kama slitlamp , mgonjwa mwanamke mwenye nywele zilizosokotwa ameketi na anaweka kidevu chake kwenye sehemu maalum ya kifaa hicho.

Mwanamume amevaa kofia nyekundu na shati la rangi ya kijivu na nyekundu. Ameketi chini akichonga mzizi ya miti. Yuko ndani ya nyumba yenye kuta za udongo na paa la nyasi au mbao huku ukiwa na kalenda ya mwaka na elfu mbili na saba ukutani.

Mwanamke anaonekana akitengenezwa nywele zake na mtu mwingine ambaye anatumia chombo kama makasi au wembe kwenye nywele zake. Hali hio inaweza kuwa katika saluni ya nywele au wakati wa mafunzo ya urembo kutokana na uwepo wa mtalaam anayefanya kazi kwenye nywele na chombo kinachotumika.

Mhudumu wa afya, anayeweza kuwa muuguzi au daktari, anampa mtoto mdogo chanjo kwa sindano. Mhudumu mwingine wa afya, anaonekana nyuma akishika vifaa vya matibabu. Mwanamke anamshikilia mtoto kwa uangalifu wakati wa chanjo, akionyesha msaada wa faraja kwa mtoto.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa kwenye kliniki ya meno. Daktari ambaye anaonekana kuwa mwanamke amevaa sare ya buluu, kofia ya upasuaji na barakoa, akimuangalia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Mgonjwa mwanaume amevaa miwani ya kukinga ya rangi ya chungwa na anaonekana akipokea matibabu ya meno.

Mfanyikazi wa afya, aliyevaa koti ya blue na barakoa, anaonekana akimpa chanjo mzee mmoja ambaye ameketi kwenye kiti. Tukio linafanyika nje, katika eneo linaloonekana kuwa la umma na kuna mabango na majengo nyuma.

Mkulima akipuliza dawa ya wadudu kwenye mimea ya viazi shambani. Mkulima amevaa mavazi ya kujikinga ikiwemo barakoa, kofia na glove na anatumia kifaa kinachobebeka cha kunyunyizia dawa. Nyuma ya mkulima kuna milima iliyofunikwa na miti.

Mtu aliyevaa vifaa kamili vya kujikinga, ikiwemo suti nyeupe ya kujikinga na kemikali, barakoa ya gesi, miwani na glovu. Mtu huyo anainama karibu na vyombo vya kemikali, vinavyoonekana kuwa bidhaa za kusafisha. Katika ghala au eneo la kuhifadhi bidhaa, nyuma yake kuna rafu zilizojaa masanduku na vifaa vingine, pamoja na sehemu ya fokolifti.

Mtaalam wa meno, amevaa sare ya daktari wa meno. Miwani maalum ya kukuza na barakoa. Anatumia kifaa cha kukausha kinachotoa mwanga wa buluu. Kinachotumiwa mara nyingi kukausha vifaa vya kujaza meno au gundi za meno. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno na amevaa miwani ya kinga ya rangi nyekundu, ili kulinda macho yake kutokana na mwanga wa buluu unaotumiwa na mtaalam wa meno.

Mtaalam wa afya ambaye anaonekana kuwa daktari au nesi, akiwa amevaa barakoa ya buluu na koti jeupe la maabara akimhudumia mgonjwa. Mgonjwa huyu anaonekana ameketi na amevaa kofia na shati la mirabamiraba.

Daktari wa meno akifanya kazi na mgonjwa kwenye kiti cha meno, huku msaidizi akisimama karibu. Daktari na msaidizi wote wamevaa barakoa na glovu na daktari amevaa miwani ya usalama. Chumba kina vifaa vya meno ikiwemo taa ya meno na skrini ya kompyuta inayoonyesha picha za X-ray.

Daktari wa meno akiwa amevaa kofia yenye taa, barakoa na glovu akimchunguza mgonjwa ambaye ameketi kwenye kiti cha meno. Mgonjwa mwanamke anaonekana amefungua mdomo wake wakati daktari wa meno anamchunguza meno yake. Mazingira yanaonekana kuwa kliniki ya meno au chumba cha uchunguzi wa meno.

Kitu kinachoonekana kama chombo cha kitamaduni au cha kidini, kimeundwa kwa chupa au kibuyu, kilichofungwa kwa kamba iliyosokotwa na kimepambwa kwa vitu mbali mbali kama shanga na vitambaa na pamoja na sanamu ya kichwa cha binadamu au kumba kingine nyuma yake.

Chupa ya kubeba dawa zikiwa na dawa hizo ndani almaarufu, iron plus zenye viungo kama vile vitamin C, Four let, vitamin BQ na B12 ,ambayo yana manufaa kama vile; increase iron levels, support health red blood cells pamoja na promote energy production .

Watu wanne, watatu wakiwa wamevalia makoti meupe yanayoashiria wataalamu wa afya, na mmoja akiwa amevaa kamba maalum ya kusaidia kutembea au kufanya mazoezi vya viungo, labda katika kituo cha tiba ya viungo au hospitali.

Mtaalam wa tiba asili physiotherapist akimfanyia mgonjwa mazoezi ya mguu, ikiwezekana kama sehemu ya matibabu ya kurekebisha afya au kupona kutokana na jeraha. Mgonjwa amelala chini huku mtaalam akishika mguu wake na kuunyanyua juu.

Mfanyikazi akiwa amevaa mavazi maalum ya kujikinga, ikiwemo suti ya rangi ya bluu, miwani ya usalama na barakoa ya gesi. Akishika makopo mawili yenye alama za hatari, zinazoashiria sumu au vifaa hatari. Makopo hayo yana rangi tofauti; moja ni ya manjano na lingine ni la bluu na yote yana alama ya fuvu na mifupa iliyovuka, ikionyesha kuwa yana kemikali au taka hatari.

Mwanamke akiosha mikono yake kwenye kituo cha kunawa mikono cha chapa ya UNICEF ,huku mtoto mdogo akimtazama. Kituo hicho cha kunawa mikono kiko nje karibu na muundo unaofanana na duka au makazi katika eneo ambalo linaonekana kuwa makazi yasiyo rasmi au kijiji. Kituo hicho kina tangi kubwa la maji na beseni la kunawia mkono.

Kundi la watu ndani ya chumba kinachoonekana kama wadi hosipitali au kituo cha afya. Mwanamke mmoja amelala kitandani akimshika mtoto mchanga, huku kundi la watu wengine wakiwemo wanawake na wanaume, wakiwa wamesimama karibu naye na kuonekana wakizungimza au kutoa pole.

Wanawake kadhaa wanaonekana kuwa kabila la Turkana nchini Kenya, wakibeba vyombo vikubwa vya maji vichwani mwao. Wanawake hao wamevaa nguo za kitamaduni na shanga za rangi mbalimbali shingoni mwao ambazo ni sehemu muhimu ya mapambo na utamaduni wao.

Watu wawili, mwanamke na mtoto wakipata maji kutoka kwa kifaa cha kugawa maji kinachowekwa nje karibu na eneo la mashamba. Kifaa hicho kinachoonekana kuwa kifaa cha kugawa chlorine kinatumika kusafisha maji ya kunywa na kupunguza magonjwa yanayosababishwa na maji machafu kama vile kuhara. Mwanamke anaonekana kumsaidia mtoto kujaza chombo chake cha maji kutoka kwenye kifaa hicho cha kugawa maji salama.

Mandhari kame na yenye miamba inayodokeza ukame mkali. Katika sehemu ya mbele, kuna mzoga wa mnyama labda ng'ombe au ngamia aliyekufa kutokana na ukame unaonekana kama mifupa iliyokaushwa. Nyuma ya mzoga kuna watu wawili labda wafugaji au wakaazi wa eneo hilo wakitembea kuelekea mti mmoja mdogo unaoonekana umeathirika na ukame pia.

Tanki kubwa la maji la chuma lililowekwa juu ya mnara mrefu wa chuma likionyesha mradi wa maji. Wafanyikazi wanaonekana wakifanya kazi karibu na tanki wakionyesha ujenzi au matengenezo

Daktari wa meno, akiwa amevalia nguo za kitabibu na taa kichwani, akimchunguza mgojwa ambaye amelala kwenye kiti cha meno na mdomo wazi. Daktari anaonekana akitumia vifaa vya meno kuchunguza kinywa cha mgonjwa.

Kundi la watu wa huduma za afya jamii wengi wao wakiwa wamevalia fulana za rangi samawati. Wanawake wengi wanaonekana wakiwa wamesimama kwenye foleni au katika mkusanyiko na baadhi yao wameshika vitabu au vifaa vya matibabu.

Mwanamke aliyevalia sare nyeupe na mistari ya buluu, anashika mkono wa mgojwa na kifaa kinachotumika kuchukua sampuli ya damu. Mwanamke aliyevaa nguo yenye maua ya rangi ya chungwa na meupe, amegeuka mgongo wake na mkono wake kutumiwa kuchukuliwa sampuli, inaonekana kuwa ndani ya kituo cha afya, labda hosipitali au zahanati na watu wengine wanaonekana nyuma.